Duka kubwa la nguo limejaa wateja, wakiangalia bidhaa mbalimbali. Nguzo nyeupe zinashikilia dari refu. Nguo zimepangwa kwa rafu ndefu. Nguo za aina zote zinapatikana hapa. Mwanga mkali unatoka juu.

Duka la nguo, kuna nguo nyingi za kiafrika; zenye rangi na michoro mbalimbali. Pia kuna wanawake wawili wakichagua nguo. Kwenye sakafu kuna sanduku lenye maandishi Any Items;1,500 .

Shati nyingi za pamba zenye miraba zimepangwa kwa ustadi. Rangi mbalimbali zinaonekana kutoka samawatii mpaka kijani. Bango kubwa linatangaza punguzo la asilimia arobaini. Nguo zingine zimepangwa kwenye pau nyuma.

Kando la jengo la ghorofa kamba zimefungwa, zikiwa na nguo nyingi ,zilizoninginia. Nguo za aina mbali mbali, zinaonekana. Chini yake Kuna rundo kubwa la nguo zilizotawanyika.

Duka la kisasa lenye bidhaa nyingi za nguo na viatu. Rafu zimejaa mashati, suruali na koti zilizopangwa vizuri. Viatu vya aina mbalimbali, ikiwemo raba na viatu rasmi, vimeonyeshwa kwa ustadi.

Duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kifahari. Viatu vya aina tofauti vimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu vikiambatana na mifuko maridadi. Nguo zimetundikwa kwenye reki zikionyesha mitindo ya kisasa.

Suti nyingi za kifahari zimepangwa kwa uzuri kwenye rafu ndefu. Rangi mbalimbali kutoka samawati hadi nyeusi zipo. Hili ni duka la kisasa la mavazi ya wanaume. Ubora wa nguo unaonekana. Taa za juu zinaangazia sehemu yote.

Duka la nguo linalo na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri, suruali za aina mbali mbali zimetundikwa kwenye reki ndefu zikuwa na rangi tofauti. Mifuko ya wanawake, imepangwa juu ya reki, ikionesha mitindo tofauti, nguo zingine zimekunjwa na kuwekwa kwenye rafu, zikionesha wingi wa uchaguzi.

Maduka mawili yamepangwa kando ya barabara, moja limeandikwa BUDGET WEA na lingine LIVE Hair SALON. Nguo za kike zimeonyeshwa nje ya duka la salon . Mwanamme amevaa mavazi ya kitamaduni na kofia ya pekee. Watu wengine wanaonekana wamesimama nje ya maduka. Bango la huduma za urembo limeonekana juu kushoto.

Duka la nguo za kiume likionyesha suti na mashati yaliyopangwa vizuri. Suti nyingi zimetundikwa kwenye hanger nyeusi, huku mashati yakiwa yamekunjwa kwenye rafu za kioo. Taa za dari zinaangaza duka mzima.

Duka la nguo la safari linaonekana likionyesha mavazi ya kisasa, madirisha makubwa ya kioo yanaruhusu mwanga ndani, nguo nyingi zimetundikwa kwenye Hanger na mwonyesha mitindo, taaya kisasa na mabampo ya asili kama vikapu yameongeza uzuri.

Rangi mbalimbali za nguo zimetawala duka. Nguo nyingi zimening'inizwa kwenye reki. Kuna manekini zilizovalia nguo. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Chumba kinaonekana kikubwa na chenye mwanga. Duka la nguo linaonekana maridadi.

Ndani ya duka la nguo na vifaa vya mitindo. Kuna mwonyesha mitindo mweusi aliyevaa kofia ya kijani na miwani. Amevalia nguo za rangi ya kahawia na nyeupe. Vito vya shingo na mikufu maridadi vimepangwa kwenye stendi nyeusi. Mifuko ya mikono na shali pia ziko.

Mkusanyiko wa mikoba na vifaa vingine vya kike. Kuna mweusi mkubwa na kisha mingine vidogo vidogo miwili iliyojaa shanga zinazong'aa. Kofia ya kijivu yenye manyoya imepambwa katikati.

Maduka ya nguo yamejaa bidhaa mbali mbali zikiwa zimetundikwa kwenye stendi na kuwekwa kwenye rafu. Kituo cha kukaa kipo katikati ya duka. Sehemu ya girl inaonekana . Nguo za watoto pia zipo kwa wingi.

Duka la nguo na kofia, nguo nyingi zimetundikwa kwenye kamba zikionyesha rangi mbalimbali. Kuna sanamu mbili za wanadamu zikivaa nguo kofia. Kofia nyingi zimetundikwa juu ya rafu nyingine. Mlango wa duka Una rangi samawati.

Kituo cha urembo chenye sakafu ya mbao na kuta za waridi maridadi. Dari ina mistari inayofanana na vigae ikitoa mwonekano wa kipekee. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za urembo na vipodozi.

Duka la nguo lenye bidhaa nyingi za kiume na kike. Nguo zimeratibiwa vizuri kwenye rafu. Viatu vimepangwa juu ya nguo. Ukuta wa nyuma una vitambaa vya rangi mbalimbali. Sakafu ina vigae vyepesi ikionyesha nafasi kubwa safi.

Duka la nguo la manix linaonekana wazi likiwa mabango jeusi lenye herufi kubwa nyeupe. Mbele yake kuna madirisha makubwa yanaonyesha miundo mitindo zilizovalia nguo maridadi. Ndani ya duka rafu zimejaa na mashati na bidhaa zingine.

Duka la viatu ambalo limejaa bidhaa viatu vingi vya watotot vimetundikwa rangi mbalimbali zinaonekana kama vile samawati nyekundu na waridi rafu za chuma zimeshikilia bidhaa. Bei zimebandikwa kwenye kila jozi.

Duka hili ndogo limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo, vitambaa na bidhaa za nyumbani. Zimepangwa kwenye rafu za samawati. Bidhaa zimefunikwa kwa plastiki zikilindwa dhidi ya vumbi. Nafasi imetumika vizuri.

Orodha ndefu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye maegesho kubwa. Kuna rangi aina mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, samawati na nyeusi. Anga lina mawingu mazito kuashiria hali ya hewa baridi. Hakuna watu wanaoonekana. Pengine ni sehemu ya kuuza magari.

Sehemu ya uuzaji wa magari. Magari mengi ya kifahari ya rangi mbalimbali yanayoonekana yakiwa yameegeshwa kwenye chumba cha maonyesho. Wanawake wawili, labda wauza magari, wamevaa sare nyekundu wakingoja wanunuzi.

Mwanaume amevaa suti, anazungumza na wanandoa. Anaonekana akishikilia ubao wa kunakili. Wanandoa wanatabasamu wakimsikiliza. Watu hawa wanaonekana ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Magari mapya yameegeshwa nyuma.

Gari jeupe dogo suzuki auto limesimama mbele ya barabara yenye udongo na lami. Namba za usajili za kenya KDH 990J zinaonekana wazi. Miti na vichaka vimezunguka eneo hilo.

Ndani ya gari kubwa viti vya kijivu vimepangwa. Viti viwili viko mbele na vingine vimefungwa nyuma, dirisha inaonyesha mazingira ya inje ambapo kuna miti, paa la gari linaonekana ni nzuri mno.

Gari dogo la kisasa, rangi ya fedha limesimama kwenye njia ya udongo. Milima mirefu na michanga inaonekana nyuma. Bango dogo linaonyesha jina la shirika University of Utah . Hii inaweza kuonyesha safari ya utafiti au utalii.

Gari aina ya Toyota hilux yenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la kokoto. Magurudumu yanaonekana imara na tayari kwa safari. Kuna nambari ya usajili ya kenya KCN 709 x

Gari jeupe, aina ya subaru forestar limeegeshwa kwenye barabara ya lami, likionyesha ubora wake. Nambari za usajili za kenya KCE mia tisa themanini na mbili P, zinaonekana wazi. Kuna ukuta mrefu na mweusi nyuma ya gari.

Mwanamke anatabasamu akipokea funguo za gari. Amevalia mkanda wa usalama akionyesha tahadhari. Mwanaume ameketi nyuma akionekana kuridhika. Mkono wa mtu mwingine unaonekana ukimkabidhi funguo.

Gari la kisasa lenye rangi ya kijivu limeengeshwa kwenye nyasi. Magurudumu yake meupe yanaonekana kuvutia. Nyuma kuna magari mengine yaliyo fichwa kidogo. Miti mirefu inatoa kivuli na uzuri anga ni samawati ikionyesha siku nzuri.

Gari jekundu linaonekana likifanyiwa ukarabati mkubwa likiwa limetoa viti vyake vingi. Kiti kimoja chekundu na cheusi kimebaki ndani kikionyesha sehemu ya wazi ya mbele.

Gari aina ya Toyota Prado, rangi ya kijivu, imeegeshwa kwa uwanja wenye nyasi na kokoto. Namba ya usajili KDK inaonekana. Ina paa la kubeba mzigo. Dirisha zake ni nyeusi. Taa za nyuma zinaonekana wazi.

Mrundikano wa magurudumu mapya inaonekana wazi yakiwa yamepangwa kwa uangalifu. Kila gurudumu ni ya rangi nyeusi, likionyesha muundo wa kisasa kabisa. Nyuso zao zina michoro tofauti tofauti, zikiashiria utofauti wao.

Gari jeupe aina ya SUV, limepakiwa ndani ya chumba kikubwa. Lina muundo wa kisasa, magurudumu ya alloy yanayong'aa. Mwanga mkali, unamulika kutoka juu, ukiangazia kila kona ya gari. Nguzo nyeupe na madirisha makubwa, yanatoa mwonekano mpana wa eneo.

Mwanaume anatabasamu akionyesha gari. Mwanamke naye anatabasamu akisikiliza kwa makini. Wako ndani ya chumba cha maonyesho ya gari. Mwanaume amevaa suti akishikilia tarakilishi kibao. Gari jeusi linaonekana mbele yao.

Mwanaume anafua gari la rangi nyekundu kwa kutumia mashine ya shinikizo. Gari linaonekana likifanyiwa ukarabati huku milango yake ikiwa wazi. Mwanaume mwingine anaonekana ndani ya gari. Eneo linaonekana kama karakana.

Ndani ya gari hili, viti vya ngozi vimepakwa rangi ya kahawia. Dashibodi ina skrini ya gari, vifungo vingi na usukani mweusi wenye nembo ya Toyota. Kapi za sakafu za plastiki za samawati zimefunika kapeti kuashiria usafi.

Kuna trela kubwa ya kubebea magari yenye rangi ya samawati iliyokolea ikiwa imepakiwa nje ya jengo. Trela ina ghorofa mbili zilizoinuka zikiwa tayari kubeba magari mengi. Jengo la nyuma lina kuta za chuma, huku zikiwa na rangi tofauti.

Gari la kubeba magari lina gari la samawati juu yake, lina rangi ya kijivu. Barabara inaonekana ikiwa na mvua kidogo, anga lina mawingu mazito kuna miti ambayo iko kwa mbali.

Magari matatu yanapendeza ndani ya jumba kikubwa mtu anasimama karibu na dawati vyeupe la mapokezi, kuna nebo ya Yundai ukutani imepambwa vizuri nuru inangaa.

Gari jeupe jipya la Volkswagen limeegeshwa barabarani. Lina muundo wa kisasa, taa za mbele kali na rimu nyeusi za kuvutia. Nembo ya R Line inaonekana mbele ikionyesha toleo maalum.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Watu wachache wanatembea karibu. Mandhari ya nyuma ina miti mingi mirefu. Anga ni safi kuashiria hali nzuri ya hewa. Gari jeupe jingine la fedha na jingine ndogo yote yapo.

Katika eneo la wazi, magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi. Gari jeusi ndogo liko mbele karibu na gari la fedha. Nyuma kuna lori nyeupe na watu waliosimama. Miti na mimea inaonekana kote.

Wanaume wawili wanashikana mikono wakifanya makubaliano, mmoja anaonekana kuwa muuzaji wa magari akitabasamu amevaa shati la samawati. Mwingine ni mteja amekaa mbele yake karatasi na kalamu ziko mezani.

Gari jeupe jipya la Volkswagen limeegeshwa barabarani, lina muundo la kisasa, taa za mbele kali na rimu nyeusi za kuvutia, inaonekana mbele ikionyesha toleo maalum. Nyuma kuna majengo na mimea iliyopandwa kando, barabara ni lami, linaangaza vizuri.

Mwanaume amevaa koti refu jeusi anatembea kwenye eneo la nyasi. Nyuma yake kuna magari mawili, moja la samawati dogo na lingine kubwa la mizigo lenye rangi nyeusi kijani. Wanaume wengine wawili wamesimama karibu na gari kubwa.

Gari la rangi ya kahawia limefungua milango. Ndani yake, kuna viti vyeusi. Dashibodi ina vifungo vingi. Gari lingine jeupe linaonekana nyuma. Usukani umegeuzwa upande wa kulia.

Gari nyeupe ya michezo imeegeshwa mbele ya lango ya karakana. Lango lina maandishi Service juu. Kwenye milango ya kioo imeandikwa approach slowly auto door magurudumu ya gari ni mweusi. Mwanga mkali inatoka ndani ya karakana. Hakuna watu wanaoonekana. Gari linaonekana safi sana lenye muundo wa kisasa.

Jengo refu la kisasa lenye vioo na nguzo za chuma linaonekana liko wazi. Magari kadhaa yameegeshwa mbele yake, baadhi yakiwa meupe, jingine jekundu. Anga ni samawati safi. Nje kuna nafasi kubwa tupu ya lami.

Gari aina ya Toyota Hiace yenye rangi nyeupe ikiwa imeegeshwa nje. Mlango wake wa abiria umefunguliwa. Ina nambari ya usajili ya Kenya KDR 963V. Nyuma yake kuna majengo na miti mingi.

Meza imejazwa vitu vingi vya aina mbalimbali vikiwa na rangi tofauti. Viatu vyeusi, samawati, zambarau na rangi zingine vinaonekana vikiwa vimetawanyika. Nguo nyeupe imetandikwa chini ikificha meza yenyewe.

Katika soko lenye shughuli nyingi matunda mbali mbali yamepangwa kwa uangalifu. Machungwa, maembe na ndizi yanaonekana yakininginia. Mfanyi biashara ameketi chini akipanga bidhaa. Mapera , zabibu na tikiti maji imepangwa vizuri.

Jengo refu la ghorofa limepakwa rangi mbalimbali na limechorwa michoro ya kuvutia, michoro inaonyesha picha za kitamaduni na ujumbe wa usafi, maneno Keep The City Clean na US Afya limeandikwa ukutani, takataka zimekusanya kwenye ndoo kubwa pembeni.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za mboga na matunda. Ndizi nyingi zimetundikwa juu. Chini, kuna milima ya nyanya, karoti, mahindi na viazi .Rangi nyingi za asili zinaonekana. Watu kadhaa wanashughulikia biashara zao.

Soko kubwa lililojaa vitunguu vingi, vimepangwa kwenye magunia na mirundo mikubwa. Watu wengi wanaonekana wakiuza na kununua. Baadhi wamekaa juu ya mirundo mikubwa ya vitunguu.

Meza ndefu imefunikwa kwa kitambaa cha samawati, ikiwa imejazwa viatu vingi vya aina mbali mbali. Vimepangwa kienyeji vingine vikiwa vimewekelewa juu. Bei ya viatu imewekwa wazi inaonekana ni shilingi mia mbili .

Soko la viatu lililojaa bidhaa mbali mbali. Viatu vya aina nyingi vimepangwa chini na kwenye rafu. Rangi tofauti zinaonekana kutoka nyeupe Hadi kahawia

Soko la matunda limejaa wauzaji na wateja. Machungwa, tufaha na ndizi vimepangwa kwenye meza. Wanawake wawili wanonekana wakiuza matunda, mmoja amevaa barakoa. Miavuli mikubwa ya rangi nyekundu inatumika kutoa kivuli.

Soko kubwa limejaa watu wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali, makabati ambayo yamejaa matunda kama parachichi na machungwa. Nguzo kubwa za samawati vinasimama kati ya soko zikishikilia paa. Watu wanatembea wengine wakibeba mizigo.

Ndani ya soko la ndani, vibanda vingi vinavyouza bidhaa za kitamaduni na nguo zimejipanga. Nguo zenye rangi mbalimbali zimetundikwa, na bidhaa za sanaa na ufundi zimepangwa chini. Watu wanatembea kwenye njia nyembamba kati ya vibanda. Ni eneo lenye shughuli nyingi.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi lililojazwa bidhaa nyingi za ufundi za kiutamaduni. Kwa upande wa kushoto, kuna mikufu mingi , shanga na mifuko iliyosokotwa , iliyoning'inia kwenye ubao mweupe wenye mashimo , karibu na meza zilizoonyesha vitambaa vilivyokunjwa na mchoro.

Ndani ya soko la mboga, kuna viazi vingi kwenye ndoo nyeupe, chiini yake karoti ndefu zimepangwa kwa safu pia kuna pilipili hoho za kijani na matango, bidhaa zote zimepangwa vizuri.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, nguo zimetundikwa kando ya barabara zikionyesha biashara ya nguo. Viatu vimepangwa kwenye stendi ndefu . Watu kadhaa wanatembea wakionyesha shughuli kawaida za jiji.

Soko linaonekana gizani, taa chache zikiwaka. Matunda na mboga zimepangwa kwenye meza . Ndizi nyingi zimetundikwa juu. Watu wachache wanatembea umbali wa mbali. Mbele kuna njia pana. Paa la chuma limefunika soko. Kuna maduka madogo ya samawati. Kivuli kimetawala eneo lote.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi linaonekana. Watu wengi wamekusanyika wakifanya biashara. Bidhaa nyingi hasa nyanya zimepangwa kwenye masanduku na vikapu. Mifuko ya hema na miavuli ya rangi mbalimbali inatoa kivuli.

Mifuko ya mikono iliyotengenezwa kwa ngozi na nyuzi ya asilia imepambwa kwa michoro mbalimbali. Mifuko hio ina rangi za kahawia, nyeupe na nyeusi. Kwenye sehemu ya juu, kuna viatu vya ngozi yenye shanga ya kupendeza.

Katika duka la ufundi, bidhaa mbalimbali za sanaa zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu. Kuna sanamu za ndege, wanyama kama pundamilia na twiga, pamoja na boti ndogo iliyoandikwa Envy Malindi. Vitu vingi vimetengenezwa kwa mbao, vikionyesha ubunifu wa hali ya juu.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi kando ya soko kubwa la wazi, vibanda vingi vyenye paa za mabati vimejipanga kando ya barabara. Watu wanatembea na magari yamejaa barabarani. Mabango makubwa ya matangazo yamepangwa juu ni madhari ya jiji lenye msongamano na biashara nyingi.

Soko kubwa lina vibanda vingi vilivyopangwa kwa ghorofa. Bidhaa za kila aina nyingi kama nguo, zawadi na maua zimepangwa kwenye ukuta na meza. Juu kuna madirisha makubwa na inayoruhusu mwanga wa asili.

Huu ni mkusanyiko wa mboga . Zimepangwa vizuri sokoni. Radishi nyekundu ziko mbele, zikiwa na majani mabichi. Nyuma kuna rundo la majani ya kijani kibichi, kama mchicha. Pia ,kuna mboga nyingine kama vile matango au zukini kijani kibichi.

Soko la ndani linaonekana kuwa tupu, likiwa na vibanda vingi vya mbao vilivyofunikwa. Vibanda hivyo vina namba vilivyopakwa rangi nyekundu. Baadhi ya bidhaa zimefunikwa na magunia au matambara. Nguzo za chuma zinaunga mkono paa.

Siko kubwa la ndani linaonekana limejaa watu, kila mahali kuna bidhaa mbali mbali, machungwa na parachichi zimepangwa vizuri. Nguzo za samawati zinashikilia paa watu wanatembea kati ya vibanda.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kiafrika linaonekana. Kuna nguo zenye rangi mbalimbali zimetundikwa juu. Chini, vitu vingi vya sanaa na ufundi vimepangwa . Tunaona sanamu za ndege, vyombo vya mziki , na mapambo mengine. Mtu mmoja amesimama karibu na nguo akionekana kuangalia bidhaa.

Mwanamke amesimama sokoni akiwa amevaa aproni yenye miraba. Nyuma yake, kuna milima ya karoti na mangunia mengi yaliyojaa bidhaa zingine. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Mbele yake kuna ndizi mbichi.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi. Vibanda vimepangwa kando ya njia kuu. Bidhaa za sanaa na vitu vya rangi tofauti vimeonyeshwa chini na kwenye meza. Juu ya vibanda kuna miavuli mikubwa inayotoa kivuli.

Soko la sasa la Kikuyu lina ingilio mkubwa likionyesha bidhaa mbalimbali huku likifunguliwa saa kumi na moja na nusu asubuhi na kufungwa saa moja usiku. Mabango yanaonyesha idara tofauti kama vile groundfloor from foot na second floor closed . Watu wanaonekana ndani wakinunua mboga na matunda hivyo kuonyesha shughuli nyingi.

Nyumba kubwa maridadi ikiwa bado haijakamilika kikamilifu inasimama kati kati ya picha, ina paa jekundu na kuta za kijivu. Ngazi pana za rangi za matofali zinaongoza hadi kwa mlango kuu. Kwenye uwanja kuna nyasi za kijani kibichi.

Eneo kubwa la ardhi kavu yenye nyasi zilizokauka. Nyumba kadhaa za kisasa zimejengwa mbele ya uwanja zikionyesha maendeleo ya makazi. Anga ina mawingu meupe yaliyotawanyika ikitoa mwonekano wa hali ya hewa tulivu.

Hali ya hewa ni nzuri yenye jua kali. Nyumba ya ghorofa mbili imejengwa kwa rangi ya manjano na paa la kahawia. Majengo mengine madogo yapo karibu. Bustani pana lenye nyasi liliyopangwa vizuri linaenea mbele.

Mwangaza mkali wa jua umepiga jengo refu. Limejengwa kwa mtindo wa kisasa na madirisha makubwa ya kioo. Neno Note at heights linaonekana juu. Sehemu ya jengo bado linaoekana lipo katika ujenzi.

Jengo refu la ghorofa limepakwa rangi ya kijani na lina madirisha mengi. Neno Bonanza limeandikwa juu. Bati za chuma zimetumika kwa paa. Anga ni samawati kabisa na jua kali.

Majengo mawili yanayoendelea kujengwa yakiwa bado hayajakamilika. Yanaonekana marefu na yana madirisha mengi tupu. Nje ya majengo kuna vifaa vya ujenzi. Anga la samawati linaonekana juu.

Jengo refu la ghorofa. Jua linang'aa moja kwa moja nyuma ya jengo likiweka mng'ao mkali. Lina madirisha mengi, makubwa ya kioo na roshani kila ghorofa. Rangi ya jengo ni kahawia isiyokolea.

Njia ndefu yenye kuta nyeupe inaonyoosha mbele. Milango miwili imeonekana kushoto na kulia, ikiwa imefunguka kidogo. Sakafu ni ya kijivu na inaonekana kuwa safi. Kuna vipande vyeusi vinavyoonekana kutatiza ukuta mweupe.

Chumba chenye sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia. Madirisha makubwa yanayoangalia nje yanaruhusu mwanga kuingia. Kuna taa za kisasa zilizotundikwa juu zikiongeza uzuri. Kinaonekana kikubwa na hakina samani, kikiwa tayari kwa matumizi mapya.

Jengo refu linaonekana wazi, likiwa na ghorofa nyingi, huku likiwa na matangazo ya to let na 3 unit complex . Rangi yake ni ya kijivu na samawati iliyokolea, ikionyesha usanifu wa kisasa. Antena kubwa ya mawasiliano imesimama juu ya jengo.

Majengo ya kisasa ya ghorofa, yenye rangi nyeupe na kijivu. Yamepangwa kwa safu, yakionyesha usanifu wa kisasa . Majani mabichi yametunzwa vizuri mbele ya majengo. Barabara ya lami inaonekana mbele.

Jengo refu la kisasa lenye rangi nyeupe na madirisha ya samawati lina roshani nyingi na linaonekana kuwa makazi ya kifahari. Kando yake kuna majengo mengine marefu yakiashiria eneo la mji. Waya za umeme na nguzo zinaonekana juu huku anga likiwa nyeupe na mawingu machache.

Majengo marefu yametawala anga. Mto unatiririka katikati ya jiji. Kuna ujenzi unaoendelea chini. Barabara zimejaa magari mengi. Mawingu meupe yametanda. Nyumba nyingi zimejengwa karibu. Jengo refu limesimama wima. Kila mahali pana miundombinu.

Majumba kadhaa ya kisasa yamejengwa karibu na ardhi kavu yakiwa na kuta za mawe na paa za vigae. Anga ni samawati likiwa na mawingu meupe, hivyo kuashiria hali ya hewa tulivu. Nyaya za umeme zimepinda juu zikitoa huduma muhimu.

Kabati la nguo ,lenye rafu nyingi, zikiwa na taa za ndani. Sakafu ni ya mbao . Dirisha dogo liko mwishoni likiruhusu mwanga hafifu kuingia. Ni nafasi iliyopangwa vizuri, inayofaa kwa kuhifadhi vitu vingi.

Nguzo imetundikwa bango kubwa la matangazo . Bango hilo linatangaza mradi wa Highway Heights Kilimani likionyesha jengo refu la ghorofa. Linaarifu kuhusu ofisi zinazouzwa na kupangishwa.

Jengo refu la ghorofa nyingi. Lina madirisha mengi. Rangi yake ni kahawia nyepesi. Mti wa mnazi unaonekana mbele ya jengo. Anga ni samawati na mawingu meupe yapo. Kuna jua kali. Picha imepigwa kutoka chini kwenda juu.

Duka kubwa lililo na bidhaa nyingi zilizopangwa. Rafu limejaa vitu mbali mbali kama vitafunio na vinywaji. sanduku la matangazo ya promo .imepangwa mbele Taa za dari zinaangazia nafasi zote.

Orodha inaonyesha duka kubwa la rejareja. Mafuta ya kupikia yamepangwa kwenye rafu ndefu. Chupa za mafuta ni za njano na zimejazana. Bidhaa nyingine za rangi nyekundu na za samawati zimepangwa kwenye rafu za mbali. Dari ina taa nyingi zinazong’aa. Sakafu inaonekana safi na pana.

Eneo la huduma la wateja ishara kubwa ya Customer Service imeonekana juu ikiwaka mwanga wa samawati. Wanawake wawili na mtoto mmoja wako nyuma ya kaunta, nyaraka na picha zimebandikwa ukutani nyuma yao.

Duka kubwa la reja reja, lenye bidhaa nyingi, zilizopangwa kwenye rafu, ishara za promo zimetundikwa kila mahali zikionyesha ofa maalum. Mifuko ya mchele imepangwa chini ikionyesha wingi wa bidhaa.

Lua nyingi za televisheni zikipangwa kwenye rafu zikionyesha picha na video mbalimbali, hii ni majiko ya kisasa na vifaa vingine vya nyumbani vimepangwa kwa hajili ya kuuza. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha kwenye bidhaa.

Bidhaa mbalimbali za wanawake na wanaume, zimepangwa vizuri katika duka kubwa. Nguo na viatu viko upande wa kulia. Chupa za sabuni zimejazana kwenye rafu ndefu ya kushoto. Dari ina taa nyingi zinazong'aa.

Barabara ina magari mengi yaliyosimama, duka la uickmart lipo wazi, House optical pia iko hapo. Watu wanatembea karibu na maduka, majengo ni marefu bendera za kijani zinaonekana hali ya hewa ni tulivu.

Hapa ni ndani ya duka kubwa ambapo wateja wengi wanahudumiwa huku wakinunua bidhaa mbalimbali. Wanawake wamevalia fulana nyekundu wakihudumia wateja kwa haraka. Mkokoteni ya ununuzi imejaa bidhaa ikionyesha wingi wa mahitaji. Bango la karibu na ishara za uafikiaji zimewekwa juu zikionyesha ukarimu na huduma.

Duka kubwa lina sehemu mbalimbali za vyakula. Kuna sehemu ya nafaka, viungo na pipi za kiharabu. wafanyikazi wamevaa sare za bluu, wako kazini. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na mapipa. Taa za dari zinaangaza eneo lote.

Duka kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali rafu ndefu imejaa vitu vya kila aina kutoka chakula hadi vitu vya nyumbani. Mtu mmoja amesimama karibu na rafu akionekana kuwa mfanyikazi.

Barafu imefunika samaki wengi kwenye kaunta ya duka la kisasa. Samaki hawa ni wa aina mbalimbali , baadhi wakiwa wamekatwa vipande vipande na kuna boksi vidogo vimejaa vichwa vya samaki. Pia kuna ishara ya promotion kuonyesha bei nafuu.

Mbele ya duka kubwa likiwa na jokofu uliojaa vinywaji mbalimbali na juzi pia. Mbali kidogo upande wa kushoto rafu zimejawa na matunda na maboga huku mteja akionekana akipanga bidhaa juu ya friji miti midogo iliopandwa kwenye sufuri inapamba nafasi.

Katika duka kubwa, chupa nyingi za vileo zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu ndefu. Njia pana inapita katikati. Kuna matangazo ya bidhaa juu. Taa zinang'aa kutoka dari. Ni sehemu ya duka iliyohifadhiwa kwa vinywaji vikali.

Soko kubwa inaonyesha bidhaa nyingi zikiwemo nyama na matunda. Friji za kioo zimejaa nyama huku juu yake kuna matunda ya machungwa yaliyopangwa vizuri. Dari imepambwa kwa taa nyingi zinazong'aa.

Duka kubwa yenye nembo ya rangi ya chungwa chungwa na kijani juu ya jengo ikionyesha utambulisho wake. Maduka yana mboga na matunda yamepangwa vizuri ndani yakitoa chaguzi nyingi kwa wateja. Nje ya duka kuna kibandiko kubwa kilichoandikwa karibu Naivas.

Ndani ya duka kubwa la kisasa ,bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu ndefu. Taa zinazong'aa juu zikionyesha safu za bidhaa. Kuna matangazo ya punguzo ya bei ya bidhaa. Wateja wanatembea na mikokoteni. Ni mazingira ya biashara yenye shughuli nyingi.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu nyingi ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kwenye upande wa kushoto, bidhaa nyingi za pakiti zimepangwa kwa utaratibu. Upande wa kulia, kuna bidhaa za mayai na zinginezo. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia yenye vigae vyeupe safi.

Duka kubwa lenye rafu nyingi za bidhaa. Mwanaume anasukuma troli iliyojaaa vitu. Rafu nyingi zimejaa manukato na bidhaa za kujipodoa. Bango kubwa lenye maandishi, pixel, limetundikwa juu.

Rafu za bidhaa katika duka kubwa zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Kuna sabuni, vipodozi na vitu vya usafi wa nyumbani, baadhi ya rafu vimejaa bidhaa nyingi zingine zina nafasi chache. Mfumo wa taa wa dari unaonekana.